Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara, katika eneo la wazi ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya za umeme na kibadilishaji nguvu cha nishati kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadilishaji nguvu ya nishati , kuashiria jitahada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadirishaji nguvu cha nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene, na kubadilisha nguvu ya nishati ya kuasheria ni jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme

Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara katika eneo pembezoni mwa nyumba, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu.

Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu.

Nguzo zikiwa zimesimama imara katika eneo pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu.